Darasa tupu lililopakwa rangi ya manjano na buluu. Madawati yakiwa yamepangwa kwa safu tatu na kuna meza na kiti cha mwalimu nyuma ya darasa. Huku kuta zikiwa na chati mbalimbali.

Wachezaji kadhaa wa mpira wakiwa uwanjani kwenye nyasi za kijani wakiwa wamevaa sare za rangi tofauti na mpira ukiwa chini huku goli, miti pamoja na nyumba zikiwa mandhari nyuma.

Maabara safi ya kompyuta yenye tarakilishi mezani viti vikiwa vimepangwa kwa safu tatu na chumba hicho kikiwa na mwangaza wa kutosha.

Wasichana ishirini wa klabu ya St. Johns wako uwanjani chini ya mti wamepiga foleni tano. Kila foleni likiwa na wanafunzi wanne na wamezungukwa na majani yaliyoanguka mtini.

Daktari mwenye tabasamu anamfundisha mtoto mwenye mahitaji maalum akiwa ameshika kidevu chake kwa mkono wa kulia na herufi /s/ nyeupe kwa mkono wa kushoto.